Mafunzo ya jinsi ya kuzima moto yanaendelea. Ameshikilia kifaa cha kuzima moto akiwa ameachilia hewa kuelekea moto uliowashwa . Inaonekana moto unazima. Anafanyia haya mafunzo nje katika nafasi iliyotengewa kuegeza magari. Mafunzo haya yatasaidia siku ya mbeleni kuepuka madhara ya moto.